Noti, pesa ama fedha. Ni muhimu sana katika uchumi wetu wa Kenya na hata dunia nzima. Inatuelekeza ama inaendeleza uchumi wetu ili uwe mzuri kabisa.

Naam, hapa tuko sokoni na tunapata kuna nguo zimelazwa hapo chini. Kuna muuzaji ambaye anaziuza na anaziuza vizuri. Bei nafuu ni muhimu sana.

Hii yaweza kuwa duka ama jumba la makumbusho. Yaweza kuwa duka kwa sababu vitu ambavyo vimeundwa kwa au vimechongwa kwa kutumia mti yanaweza uzwa na pia linaweza kuwa vitu vya makumbusho yanakukumbusha mbali, enzi ya mababu zetu.

Naam! Hapa tuko dukani na duka hili ni la huduma la kupokea na kutuma pesa kwa njia ya simu, ili watu wawe na kazi rahisi kabisa na.

Watu wamejitokeza kadha kadha kuja sokoni na inaonekana pia ni siku ya soko katika kijiji hiki. Wanunuzi wanapata walichotaka na wanaouza pia wanapata pesa na hii linasaidia uchumi wa Kenya kuboreka.

Hapa tuko kwenye kiwango cha kuoshea magari. Tunapata mtu huyo anajaribu kuosha mamiguo au taa ya magari hii ili yawe safi.

Mazingira ni ya dukani. Duka hili linauza tu bidhaa za maziwa pekee, inawezakuwa sharubati na vitu vingine mingi lakini yanauza tu maziwa na bidhaa zake.

Hapa tuko dukani, na duka hili linaitwa Dairy's Premium. Duka hili linauza maziwa, na tunapata wateja wapo wengi wanaotaka maziwa, na hili linasaidia uchumi wetu wa Kenya, kwasababu linapata pesa, fedha.

Naam! Hii ni advert, advert ya bima. Bima ya afya ya mtu kibinafsi. Mtu ambaye anaweza ingia hospitalini akalazwa kwa sababu ya bima.

Hapa tuko sokoni. Haswa tuko dukani, dukani mwa viato. Anauza viatu kwa aliyo wanaotaka viatu, na anapata pesa. Na waliotaka viatu pia wanajisaidia wanapata viatu. Na hili linasaidia uchumi wetu wa Kenya, kuendelea.

Hapa yaweza kuwa maegesho ya gari, sababu tunapata magari yameegeshwa na magari haya yanapendeza. Ni safi, inaonekana yametumiwa kwa mara kidogo sana. Mara moja na inaonekana wanapeana kwa mkopo ama pia wanaziuza.

Naam! Hapa tuko sokoni na tunapata kuna mtu ambaye anauza soseji na gari hilo na nyuma yake au kando yake kuna mtu pia, anajaribu kufanya biashara yake ya mabegi , nguo na kadhalika.

Mazingira ni ya biashara na hapa tupo dukani. Tunapata maghulamu wawili wamekuja hapa dukani iliwaweze kupata kitu ambacho hawana, ili waweze kusaidika katika maisha yao.

Mazingira ni ya sokoni, na tunapata watu wamekuja kuuza na kununua. Kwa kuuza na kununua, wanapata pesa, na walio kuja kununua, wanapata walichokosa. Hili linasaidia mnunuzi kupata fedha, na kuboresha uchumi wa Kenya.

Hapa kuna watu dukani na kuna muuzaji na mnunuzi. Lakini hapa, hawajaja kuuza ama kununua, wamekuja kuboeka kama mwenzake elfu mbili ili wengine wamwekee kwenye simu yake.

Mazingira ni ya biashara na tunaona mwanamke huyo mrembo anaonekana anaunda maziwa na maziwa hii iko katika tani ambayo wanaipima inajulikana kama ATM amabyo hupima maziwa haya.

Naam, hapa tupo sokoni na tunapata muuzaji amepanga bidhaa vyake vizuri na zinapendeza kabisa. Anauza viazi, vitunguu na hata nyanya. Na vyakula hivi vinatusaidia kuboresha afya.

Hapa kuna gari. Gari safi kabisa pengine unaichukua kwa mkopo ama pengine ni ya kubeba abiria. Sijui kabisa lakini gari hili ni la kuweza kubeba watu.

Naam! Hapa kuna watu wawili, msichana mrembo na ghulamu huyo mtanashati. Tunaeza pata wanazungumzia vitu kuhusu biashara kwa sababu wamebeba makaratasi.

Hapa tunapata magari yameegeshwa. Magari haya yamependeza kabisa na tunapata mna gari nyingine hapa na ni ya kukodesha yani ya loan .

Naam hapa tuko sokoni tunapata kuna biashara ambayo inaendelea ,tunapata mtu ambaye anauza vyakula kama vile mhindi ,nyanya ,ndizi ambayo inatusaidia afya yetu ili iboroke na tuwe na maisha mazuri.

Tuko kwenye ufuo wa magari. Magari haya yanapendeza . Yanaonekana hata ni mpya na pengine yanauzwa ama yanapewa kwenye mkopo.

Mazingira ni ya sokoni na tunapata kuna mtu ambaye anafanya biashara ya vyakula mzuri. Vyakula ambavyo ni za afya ambazo zinasaidia wanadamu kupata nguvu na inasaidia kiafya pia.

Hapa tuko dukani na duka hili linauza vitu vya maziwa. Tunaona hapo kuna sharubati, maziwa na kadhalika. Vitu hivi zinasaidia maisha yetu kiafya na inaiborisha kabisa.

Mazingira ya hapa ni ya dukani ama sokoni, kwa sababu mna maduka haswa tunaona ni duka ya maziwa, na watu ambao wamekuja kununua maziwa ni wengi mno ili iweze kuwasaidia katika maisha yao ama kwa chakula pia.

Naam! Hiki ni cheti cha mamlaka ya mapato ya Kenya. Ukiwa miaka kumi na, kumi na nane kuendelea, unafaa kuwa na cheti hiki.

Hii ni noti la pesa ya shilingi mia tano lakini ni noti la pesa la kitambo pale ambapo Mzee Jomo Kenyatta alikuwa katika sarafu ya kila pesa.

Naam hiki ni matangazo ya bima, na bima ambayo liko hapa ni bima la afya ,linakuja kutueleza kwamba bima ni nzuri na mna bima zingine tofauti tofauti .

Naam, mazingira ni ya dukani. Na hili ni biashara la mtu ameanzisha biashara la dukani ya duka yaani. Anauza vifaa vya vitu ambazo zinaweza saidia binadamu kwa siku za kila siku.

Watu wako sokoni ama dukani, kwa sababu mna maduka mengi ambayo yanauza vitu tofauti tofauti. Alafu pia iko karibu na barabara kwa sababu kuna gari na pikipiki pia.

Naam, hapa tunapata magari yameegeshwa vizuri na yamepakiwa vizuri. Magari haya yanaonekana ni mapya ama yametumika kwa muda mfupi yanaonekana ni rangi moja nyeupe ama kijivu.

Naam! Hapa tuko na duka na duka hili ni la maziwa. Maziwa inatusaidia katika maisha yetu kiafya. Inaboresha pia uchumi wetu.

Hapa tuko sokoni au dukani. Tunapata muuzaji huyu ameeka ndizi hizi kwenye mkebe na anaziuza. Ameziweka vizuri ili kuita muuzaji kwa vile ameziweka na zinapendeza.

Naam! Mazingira ni ya biashara na hizi ni bale . Bale haswa hutoka kule Ulaya na ni za nguo haswa nguo zilizotumika huitwa second hand clothes kwa lugha ya Kiingereza.

Hapa napata kuna mashine au niseme gari kubwa ambayo inaweza beba magari mengine na haijabeba gari moja tu. Inabeba magari kadhaa. Hii inatusaidia na inatuwezesha kupata magari haya kwa urahisi na pia kubeba vitu, kusafirisha vitu kutoka eneo moja hadi ingine. Inapata pesa na inatusaidia uchumi wa Kenya.

Naam, haya ni pesa, hela au fedha. Yana umuhimu sana katika uchumi wetu haswa Kenya na hata duniani mzima kwa sababu yanaendeleza uchumi na wakenya ili waweze kupata mazao yao.

Naam, hapa tuko dukani, na duka hili linaonekana linauza vitu mingi, wako na ndo kofu, na hata M-Pesa, ambayo inatumika kutoa na kuweka pesa simuni, hadi kutuma.

Naam, hapa ni sokoni na mna biashara. Biashara ya shanga, mabegi. Hapa huwa haswa kwa ufuo, ndio maana watalii hupenda sana hivi vitu vya waafrika. Vinapendeza katika haya mapicha na mashanga.

Unapata hili ni biashara la mtu na liko kwa ufuo wa bahari, kwa sababu biashara hili linaenea kabisaa kwa sababu watalii huwa wanapenda vitu kama hivi. Vitu kama hivi ni kama shanga, vito ambavyo hutumiwa kwenye mapambo.

Mazingira ya hapa ni ya benki na tunaona watu wamesimama katika kila upande wa ustaarabu wao, wakikuja kupata msaada waliokuja kutafuta hapa kwenye benki.

Mazingira ni ya biashara. Biashara mzuri kabisaa, kwa sababu tunaona mtu huyu anauza vitu ambavyo ni mzuri kwa afya. Anauza ndizi, nyanya na viungo vingine ambavyo watu hutumia kupika, ambavyo kwa mara nyingi ni mzuri kwa maisha yetu.